Kuna wachezaji wa taifa wa Kenya.

huku ni uduma kenya wafanyi kazi waweze wote ni wajinsia wengine ni wanawake kando yao

Hii ni uwanja wa kucheza. Kuna wachezaji na mashabiki ni wachache. Wanao cheza, mmoja ameza kushikilia mpira na mkono wake wa kulia. Mikono zao za kushoto zimeza.

Hii ni uwanja ambayo mchezo inafanyika. Kuna wachezaji na mashabiki wengi. Wanakimbiza mchezaji wa timu ingine ya manjano.

Rais amekaa chini kwenye kiti kando ya upinzani. Anaweza kutoa ajili yake pia wazazi wameweza kusimama kando yake, kun mmoja ambaye ako karibu naye.

Huku ni huduma Centre, kuna polisi ambaye amesimama akiangalia watu ambaye wameti wakiongea ,mmoja amevaa miwani akielezea.

Mashabiki wanakaa kuwa na furaha riboribo wengi wao wamekaa wameweza kuvaa shati.

Hili ni ofisi ya

Kuna mashabiki ambao wako wanacheka sana. Mashabiki wengine wanashikilia bendera. Shabiki mmoja anazungumza. Shabiki huyu anacheka juu yake.

Kuna mashabiki ambao wanaonekana kuwa na msaha, wengi wao wanaeza kutoa mikono zao nje na pia wameweza kufaa miwani, Moja ako na kipanga kwa mdomo anaikula

Majazi watatu wameweza kusimama. Mmoja aliye katikati ni mkubwa wao, wengine ni wanaomfuata. Wameweza kuvaa nguo nyekundu ambayo iko pia na nyeusi. Jazi mmoja ameweza kuinua mkono wake juu.

Kuna mashabiki wengi wameweza.

Huku ni Huduma. Kuna taratibu ishirini na nne ambapo unapata mtu ambaye amekuwa. Kuna watu ambao wanashughulikiwa na kuna ambao wanangojea.